Ngamia amelala chini kwenye mchanga, akiwa na mzigo au tandiko lililofungwa mgongoni. Inaonekana kanakwamba amechoka au amepumzika jangwani.

Jengo lililopormoka na vifurusi vingi vya ujenzi vikiwa vimetawanyika. Watu kadhaa wanaonekana wakishuhudia tukio hilo, baadhi yao wakipiga picha kwa simu zao. Mandhari inaonekana kuwa ya tahauki na maafa.

Mwanamke akibeba mtoto mchanga, huku ameketi kwenye kiti na kuvalia gauni la hospitali la buluu, mtoto amefungwa kwa uangalifu kwenye blanketi jeupe, na inaonekana kama wako katika mazingira ya hospitalini.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa shati cheupe akimchoma sindano mtoto mdogo aliyevaa nguo yenye luwaza za kiafrika , inaonekana kama tukio la chanjo au matibabu huku mfanyikazi akionekana makini na mtoto akionyesha ishara kidogo ya maumivu au wasiwasi

Mtoto mdogo aliyevaa fulana nyekundu mgongoni , amesimama ndani ya chumba, kinachoonekana kama hospitali au kliniki. Nyuma yake kuna mtu mzima aliyevaa koti jeupe la daktari na rafu za dawa au vifaa vya matibabu, zinaonekana ukutani.

Mtaalamu wa tiba akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya viungo, Wote wako magotini kwenye mikeka yenye rangi tofauti na vifaa vya usaidizi, kama vile kiti cha magurudumu na bango la kusaidia kutembea, vinaonekana nyuma. Naashiria, huduma ya kurejesha

Mkono uliovalia glavu ya kijani ukishikilia chupa ya chanjo ya MMR surua, matumbwitumbwi na rubela na sindano. Chupa hiyo ina ujazo wa sufuri nukta tano milimita na ni dozi moja.

Maboga yaliyotobolewa yametengenezwa kuwa magunia ya maji ya jadi. Yamefungwa kwa kamba zenye rangi tofauti. Muundo huu wa kienyeji unaonyesha ubunifu wa jamii katika kuhifadhi na kusafirisha maji kwa njia asili.

Mwanamke akipimwa usikivu wa masikio yake na mtaalamu wa afya anayetumia kifaa cha kupimia usikivu karibu na sikio lake. Mwanamke huyu anaonekana amekaa kwenye kiti na anaonyesha hisia ya umakini wakati wa upimaji.

Mtoto mdogo amevaa gauni la zambarao na soksi nyeupe akitembea kwa msaada wa watu wawili kwenye chumba cha mazoezi ya viungo. Vifaa vya mazoezi na mpira wa miguu sakafuni vinaonyesha mazingira ya mazoezi ya kimwili.

Mkono wa mtu ukiwa umelala juu ya kitanda chekundu na karibu yake kuna vitu mbalimbali vinavyotumika katika shughuli za kiasili au za uganga. Vitu hivyo ni pamoja na miti shamba, unga, vyungu vidogo na vikapu vyenye vitu visivyoeleweka.

Kundi la watu wamekaa kwenye viti ,kuhudhuria mkutano wa nje karibu na jengo la ofisi, katika mazingira yenye miti ,wamevaa barakoa ikiashiria tahadhari za kiafya wakati wa janga la COVID- 19 .

Daktari wa meno akiwa kazini akimhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu. Daktari amevaa glavu na koti la kazi, akitumia kifaa cha kitabibu kwa umakini.

Mtaalamu wa afya amevalia barakoa na miwani akishika chupa ndogo ya chanjo. Anaonekana akijiandaa kutoa chanjo pengine katika eneo la chanjo. Mandhari inaashiria juhudi za afya ya umma.

Muuguzi aliyevaa sare ya manjano ,akimhudumia mtoto mchanga, mama akiwa karibu akimshika mtoto , inaonekana kua katika kituo cha afya ,ikionyesha hali ya huruma na huduma za kitabibu .

Magari yamekwama barabarani kutokana na mafuriko makubwa, yaliyosababishwa na mvua. Maji yamefunika kabisa barabara yakionyesha athari za hali mbaya ya hewa au mifumo duni ya mifereji.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga anatiririsha moshi nzito kupitia mashine ya kupulizia. Anafanya kazi ya kudhibiti wadudu au kusafisha mazingira. Mandhari ya nyuma ina miti na kijani kibichi ikionyesha shughuli hii inafanyika nje kwenye eneo la lami.

Bidhaa ya virutubisho vya chuma inayoitwa Hiso Ferous Sulphate Iron. Kipo chupa na kifungashio chake cha kadi bodi ambacho kinaeleza kuwa ni kuboreshaji cha chuma chijingumu nyingi vidogo vidogo vilivyopakwa na vinavyotumika mara moja kwa siku na kila kifungashio kina vidonge mia moja ishirini baadhi ya vidonge vya usi vya chuma vinaonekana mbele.

Mikono ya mtu ikishika pakiti kadhaa za taulo za kike. Pakiti hizo zimefungwa vizuri na vina nembo mbalimbali ikionyesha kuwa ni bidhaa muhimu za usafi wa wanawake.

Daktari aliyevaa barakoa na koti jeupe la maabara akiongea na mgonjwa aliyevaa kofia nyeusi, wako nje chini ya paa labda katika kituo cha afya au eneo la chanjo.

Madaktari wa meno waliovaa mavazi ya upasuaji wanatoa huduma ya uchunguzi au matibabu kwa mgonjwa kwenye kiti cha meno, chumba kimepambwa vizuri na kinatumia mwangaza wa asili kikisitiza usafi na ueledi wa kitabibu.

Dakatari wa macho akitumia kifaa maalum kumchunguza macho mwanamke wakiwa wameketi katika chumba chenye ukuta wa bluu, daktari anaonekana akimsaidia mgonjwa wake kwa huduma za macho.

Watu wawili waliovalia suti za njano za kujikinga na maski wakishughulikia chombo chekundu chenye alama ya hatari ya kibaologia wako katika eneo la viwanda au maabara lililo na mabomba na matangi makubwa.

Mtu akishikilia chupa mbili za dawa za rangi nyeupe ambazo zinaonekana kuwa za matibabu. Mikono yake na sehemu ya mwili wake tu ndio inaonekana, akiwa amevaa aproni nyeupe.

Dakitari mmoja mwanaume amevaa koti jeupe la daktari. Akielekeza mkono wake kwenye kifaa cha matibabu chenye kinafana na puto ya kijani. Anaonekana yuko ndani ya chumba cha hospitali chenye vitanda na vifaa vingine vya matibabu.

Picha ya dawa aina ya Risperdal, ikionyesha sanduku lake na pakiti za vidonge. Vidonge hivi vya rangi ya kijani vina nguvu ya miligramu nne kila moja.

Mzee mmoja amevaa kofia na koti jeupe, akichungulia sanduku lenye vitu vinavyoonekana kama dawa au sampuli mbalimbali, pia kuna nyaraka za zamani na maua meupe, yaliyowekwa mezani karibu naye.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga na barakoa ya hewa, anabeba mitungi miwili yenye alama ya sumu katika kiwanda. Hii inaonyesha kazi ya kushughulikia kemikali hatari kwa tahadhari kubwa.

Mkona ya mtu akishika chupa ya dawa liitwayo Dr. Adela herbal covid cure1, chupa hiyo lina lebo ya majano yenye michoro ya mimea na kile kinachonekana kama virusi vya COVID-19.

Mwanamke mjamzito amelala chali juu ya mkeka, huku mtu mwengine akimshika tumbo lake, inaonekana kama anapokea ukaguzi wa kimatibabu au huduma ya jadi na uzazi.

Mwanamke aliyevaa nguo za kitamaduni na shanga nyingi akiwa amekaa kwenye kiti na mtoto mdogo mkononi mwake. Karibu yake mfanyikazi wa afya aliyevaa koti jeupe na barakoa anajiandaa kutoa sindano wakiwa katika eneo la wazi lenye hali ya ukame na makazi asili kwa mbali.

Kundi la watu waliovalia mavazi meupe, ya kujikinga na vifaa vya kunyunyizia mgongoni mwao. Wakitembea kwenye shamba kubwa la mazao, yanaonekana kama miwa. Wanaonekana wakifanya shughuli za kilimo kama vile, kunyunyiza dawa za kuua wadudu au mbolea.

Barabara iliyojaa maji ya mafuriko huku mwanamume akiwa anaskuma mkokoteni wake akipitia majini. Kuna msongamano wa magari nyuma yakiwemo matatu, lori na gari la wagonjwa yenye taa zake zikiwaka. Picha inaonyesha upungufu unaosababishwa mafuriko kwenye shughuli za kawaida ya barabarani.

Kituo cha maji kinachoitwa Boya water project . Watu wanachota maji safi kutoka kwenye bomba, wakiwa na vyombo vya njano. Inaonyesha jinsi jamii inavyopata maji salama ya kunywa.

Chupa kadhaa za chanjo zenye vifuniko vya manjano zikiwa zimewekwa kwa mpangilio, kwenye kila chupa kumeandiwa vacina febre amarela atenuada ikimaanisha chanjo ya homa ya manjano iliyodhoofishwa pamoja na maelezo mengine ya matumizi.

Chupa nyeupe ya dawa ya mitishamba iitwayo Zephania Life Herbal Clinic Detox. Kwenye lebo kuna maandishi 100% natural na mchoro wa mfumo wa chakula wa binadamu.

Madaktari wawili au wauguzi wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji, barakoa na kofia za upasuaji, wakifanya kazi chumba cha upasuaji. Mmoja wao anaonekana akifanya taratibu kwenye meza ya upasuaji huku mwingine akishuhudia au kusaidia.

Mwanamke akipokea chanjo. Mwanamke huyo amevaa barakoa ya buluu na anaonekana akitazama mbali wakati wa kutoa huduma ya afya ambaye mkono wake tu unaonekana akimchoma sindano begani. Karibu na mwanamke huyu kuna sanduku la kuhifadhi chanjo lililoandikwa vaccine na alama ya tahadhari. Mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki au kituo cha chanjo.

Mwanamume aliyevaa barakoa na nguo za kitamaduni za kimaasai akipokea chanjo. Muuguzi aliyevaa sare ya UNICEF anampea sindano begani.

Nguzo la umeme lenye bango la matangazo. Bango hilo linatangaza huduma za Dr. Chikonko na ikiwemo kumvuta mpenzi na biashara. Mtu anaangalia bango hilo likiwa limezukwa na vichaka vya kijani.

Daktari wa meno aliyevaa kofia maalum yenye taa, barakoa na miwani ya kujikinga akichunguza mdomo wa mgonjwa wa kike. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno na anaonekana akipokea matibabu.

Mfanyikazi wa ghala akiwa amevaa suti kamili ya kinga, barakoa na miwani akichuchumaa karibu na makopo ya kemikali. Amezungukwa na masanduku makubwa, yaliyopangwa kwenye rafu.

Mikono ya mtu akishika karatasi, inayoonekana kama maelezo ya dawa na chupa nyeupe ya dawa. Inaashiria mgonjwa akipokea au kujiandaa kutumia dawa yake.

Duka dogo lililojaa chupa mbali mbali za plastiki na glasi zilizojaa vimemiminika. Ukutani na kwenye paa la duka kuna mimea na vitu vinginevyo vya asili vilivyo tundikwa kuashiria ni duka la miti shamba au dawa za jadi.

Kundi la watu wakiwa wamepanga foleni katika eneo la wazi lenye miti wakisubiri kupokea misaada baadhi ya watu wanaonekana wakishusha bidhaa kutoka kwenye gari jeupe na kuna mikebe ya manjano iliyopangwa chini.

Daktari wa meno akiwa amevalia koti jeupe, barakoa na glovu, akimhudumia mgonjwa anayekaa kwenye kiti cha meno. Msaidizi wake pia amevaa nguo za upasuaji na barakoa amesimama karibu, wote wakiwa katika mazingira ya kliniki ya meno.

Pakiti ya vidonge vya SuperD3 vyenye cholecalciferol ikionyesha kuwa kila kidonge kina elfu sitini iu . Kifurushi kinaandikwa 4 capsules na vidonge viwili viko nje ya pakiti ikiwa ndani ya pakiti yake ya plastiki. Bidhaa hii inaonekana kuwa viongeza vya vitamin D ni muhimu kwa afya ya mifupa na kinga ya mwili.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa suti nyeupe ya hospitali akimpa sindano mwanamke aliyembeba mtoto mchanga. Inaashiria zoezi la chanjo au matibabu ya mtoto.

Mganga wa jadi akiwa ameketi chini amevaa mavazi ya kitamaduni. Ameshika kiboko na ana vitu vingine vya utabiri mbele yake. Inaonekana kama anafanya shughuli za kiroho au za kitamaduni.

Mfanyikazi wa afya akiwa amevaa barakoa na sare ya njano na buluu akijaza sindano kutoka kwenye chupa ya dawa. Anaonekana akiandaa kutoa chanjo au kutoa dawa.

Vitu viwili vinavyofanana na mabomu ya zamani vikiwa vimefungwa na kamba na kuwekwa juu ya zulia jekundu. Kuna vitu vingine vidogo na vioo pia vinaonekana karibu na vitu hivo.

Mfanyikazi wa afya akimpa sindano begani mwanamke aliyevaa barakoa na fulana ya kahawia akiwa ameketi chini ya hema. Inaonekana ni kama zoezi la chanjo linalofanyika nje.

Mtafiti au mwanasayansi ndani ya maabara. Akiwa amevaa barakoa na koti jeupe la maa maabara. Akifanya kazi ndani ya chumba cha kio cha usalama. Yeye ana anashughulika na mrija ya sampuli za damu au vimiminika vingine vya maabara.

Wafanyikazi wawili wakiwa wamevalia sare za usafi wakitumia vifaa kusafisha rundo kubwa la takataka. Wanaonekana kufanya kazi katika eneo la jamii lenye uchafu na mavazi yao yana nembo ya Clean Communities.

Mtaalamu wa afya anachunguza sikio la mtu mzima akitumia chombo maalum cha matibabu. Mtaalamu huyu amevaa vazi jeupe na saa la mkono, huku mtu anayepewa huduma ameketi. Mandhari ya myuma yanaonyesha watu wengine huku wakiwa wamevaa fulana yenye maandishi the future yakionyesha ya kuwa pengine ni sehemu ya kliniki ya rununu au uhamasishaji wa afya.

Mwanamume aliyevaa koti la njano na fulana nyeupe akitembea kwenye eneo lililojaa maji mingi kama vile mafuriko au bwawa. Amedaka begi la buluu mgongoni akionyesha uwezekano wa kukuwa katika misheni ya dharura au utafiti.

Kisanduku cha dawa kiitwacho Ferolax B12 slow release kinachoelezea kuwa kina iron, follic acid vitamin B12,B6 na zinc . Dawa hii inasaidia katika uundaji wa seli nyekundu za damu na hemoglobini na pia kupunguza uchovu.

Chupa ndogo ya chanjo ya MMR na sindano iliyoshikiliwa na mtu aliyevaa glovu za matibabu za kijani. Picha linaonekana kuashiria umuhimu wa chanjo na utaratibu wa matibabu. Fomu au nyaraka za matibabu zinaonekana nyuma chini ya vial na sindano.

Mwanamme aliyevaa shati la kijani na barakoa, akipata chanjo kwenye mkono wake, kutoka kwa mwanamke aliyevaa sare ya buluu na barakoa. Inaonekana kama tukio la chanjo au matibabu, Katika kituo cha afya.

Mkono uliovaa glovu ya kijani ukichora chanjo kutoka kwenye chupa ya MMV vaccine kwa kutumia sindano. Utaratibu huu unaonekana kuwa hatua ya kuandaa chanjo kwa ajili ya matumizi. Picha inaashiria umuhimu wa chanjo kwa afya ya umma.

Kibanda kidogo cha nyasi kilichozeekwa, kimezungukwa na mandhari kame ikiwa na mimea iliyokauka na udongo wa kahawia. Kuna ndoo mbili za manjano zikiwa zimekaa nje ya kibanda hicho.

Daktari labda mtaalamu wa masikio, koo na pua akiwa amevalia koti jeupe la daktari na tochi maaalum kichwani. Anaonekana akipitia vifaa yake, akiwa ameketi kwenye meza iliyo na karatasi na vitu vingine, watu wengine wakionekana nyuma yake.

Daktari wa meno na msaidizi wake katika kliniki ya meno ya Dentmine, wote wakiwa wamevalia barakoa na glovu wakimhudumia mgojwa aliyelala kwenye kiti cha uchunguzi. Daktari anatumia kifaa cha mwanga wa buluu mercury light kwenye meno ya mgojwa.

Meza nyekundu iliyojaa chupa ndogo na vikombe pamoja na maji katika chupa za plastiki .Karibu na meza iyo ,Kuna rundo la magazeti au vitabu kwenye kiti kidogo.

Chupa ndogo ya kioo yenye kifuniko ya buluu iliyoandikwa M-M-RvaxPro , lebo inaeleza zaidi kuwa ni poda inayosimamishwa kwa ajili ya sindano kwenye sirinji iliyojazwa awali na matumizi ya IM and syringe pamoja na msimbo au, inayoashiria kuwa ni chanzo ya matibabu labda yakiwa katika mfumo wa unga, inayohitajika kuchanganywa kabla ya sindano na inaweza kutolewa ama kwa ndani ya misuli au chini ya ngozi.

Mwanamume akiwa amevaa fulana ya bluu na kaptura nyeusi akifurahi na kuinua mkono wake mbele ya matanki mawili makubwa ya kuhifadhia maji, karibu naye kuna bango lenye nembo ya WaterStep na ujumbe unaohusu maji safi.

Mwanamke aliyekuwa amevaa barakoa na miwani, akipokea sindano begani kutoka kwa mtaalam wa afya. Inaonekana ni kama zoezi la chanjo linalofanyika nje chini ya hema.

Mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na nguo za zambarau, akimpa chanjo mwanamke mwingine ambaye pia amevaa barakoa. Tukio hili linafanyika ndani ya chumba, kinachoonekana kama kituo cha afya, kukiwa na meza iliyo na vifaa vya matibabu karibu nao.

Mtu aliyevaa vazi maalumu ya kujikinga, barakoa ya gesi na glavu ya kijani, akifanya unyunyizaji wa dawa wa kuua wadudu ndani ya jiko. Anaonekana akitumia kifaa cha kunyunyiza karibu na sinki na ukuta wa matofali.

Muuguzi au mtaalamu wa afya akimfanyia mgonjwa uchunguzi au kumpa sindano, akishika mkono wa mgonjwa huyo. Mgonjwa mwanamke amevaa nguo yenye maua na anafahamu kinachoendelea.

Mwanamke akibeba mtoto mchanga mikononi mwake. Mama anatabasamu kwa furaha na mtoto amefungwa nguo za rangi ya pinki inaonekana wako hospitalini wakionyesha raha ya uzazi.

Wanafunzi watatu wakiwa karibu na tanki kuu la maji ya buluu, lenye maandishi we drink clean donated by hope care water mwanafunzi mmoja anajaza maji kwenye chupa huku wengine wakimsubiri.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakiwa katika kliniki ya meno, wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha uchunguzi. Daktari anafanya kazi mdomoni mwa mgonjwa huku msaidizi akisimama karibu akiwa tayari kutoa msaada.

Magari yakiendeshwa kwenye barabara iliyojaa maji ya mvua huku mvua ikiendelea kunyesha. Baadhi ya watu wanaonekana wakitumia miavuli kujikinga kutokana na mvua hiyo.

Timu ya madaktari watatu wote wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji, barakoa na kofia wakifanya upasuaji. Wamejikita kwenye meza ya upasuaji na taa zinazotoa mwanga mkali kutoka juu.

Wodi ya hospitali au chumba cha wagonjwa, ambapo wagonjwa wamelala kwenye vitanda vya chuma, vilivyo na magurudumu na baadhi yao wametundikiwa dripu. Inaonekana kuna watu wengi ndani ya chumba kuashiria idadi kubwa ya wagonjwa au shughuli nyingi.

Soko la wazi likiwa na bidhaa za kitamaduni na asilia, bidhaa mbalimbali kama shanga, mikufu na chupa zenye vitu asilia, zimetandikwa na kupangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wawili wanaonekana kwenye meza ya bidhaa, mmoja akiwa muuzaji na mwingine mteja chini ya mwavuli.

Jengo la Ahero County hospital ikiwa limefurika maji ya mafuriko yafunika njia za kuingia. Maji yanaonekana kuwa mengi yakionyesha athari kubwa ya mvua au mafuriko katika eneo hilo. Hali hii inaonyesha changamoto zinazokabili hospitali hiyo na wananchi katika kupata huduma za afya.

Watu kadhaa wanaonekana wakivuka eneo lililofurika maji barabarani. Maji yamefika usawa wa magoti yao ikiashiria changamoto za usafiri na athari za mafuriko katika eneo hilo.

Sanduku la chanjo ya homa ya manjano iitwayo Stamaril, ikija na unga au kimunyisho kwa ajili ya sindano. Sanduku pia lina sindano iliyojazwa pahali na vifaa vya sindano.

Mwanamke akitoa mada mbele ya kundi kubwa ya wanawake. Wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni ya kimaasai, wakiwa wamekaa nje kwenye ardhi kavu. Inaonekana ni mkutano wa jamii au seminar katika eneo la vijijini.

Mzazi au mlezi labda baba akiwa amevaa barakoa na amemshika mtoto mchanga, huku mhudumu wa afya akimpatia sindano mtoto. Inaonekana kama tukio la chanjo au matibabu ya mtoto katika kituo cha afya.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vinavyofanana na vifaa vya jadi au vya kitamaduni kama vile vyombo vya udongo vilivyopambwa kwa shanga, vigae vya kupukiza ugumba na chupa cha dawa za kienyeji. Vitu hivi vimepangwa kwenye meza labda ni sehemu ya duka la mitishamba au bidhaa ya kitamaduni.

Chupa ya dawa inayoitwa Ghudatun ambayo imeandikwa kuwa ni dawa ya tezi dume kupanuka na asilimia mia moja natural . Chupa hiyo imewekwa juu ya meza na nyuma yake kuna bango lenye nambari ya QR na maandishi ya M-Pesa app kuashiria biashara inayotumia huduma za malipo za M-Pesa.

Chupa ndogo ya dawa ya chanjo ya MMR measles, mumps, rubela ikiwa imewekwa karibu na sindano na pamba. Inaonekana tayari kwa ajili ya matumizi ya kimatibabu kwa hali hiyo.

Watu wawili wakiwa wamevalia barakoa za uso na fulana za njano wakiosha mikono yao kwenye sinki refu lenye mabomba kadhaa ya maji. Kuna sabuni za njano zilizowekwa kwenye sinki kuashiria umuhimu wa usafi wa mikono.

Sanduku la Myaderm CBD pain cream bidhaa ya kutuliza maumivu yenye CBD, lebo inaonyesha kuwa ni nguvu maradufu na inatoa nafuu kwa dakika chache tu unapoitumia.

Chupa tatu za virutubisho vya vitamin D3 . Kutoka kampuni tofauti. Kila chupa inaonyesha, maudhui, nguvu na idadi ya vidonge au kutafuna kwa madawa hayo.

Wanawake wawili wakiondoa maji yaliyotwama nje ya nyumba au lango. Mmoja anamwaga maji kutoka ndoo, huku mwingine akitumia kitu kama karatasi au ubao kusukuma hayo maji.

Wazazi wawili wakiwa wamekaa hospitalini na mtoto wao mchanga, ambaye amevalishwa kofia ya santa. Anaonekana kumwangalia mtoto kwa upendo na furaha.

Wanawake wawili, mmoja akiwa amevaa kanzu nyeupe na mwingine fulana nyeupe, wakiosha mikono kwa maji na sabuni kwenye vituo vya kunawia. Nyuma yao kuna mwanaume ambaye amevaa sare ya kijeshi na mapipa ya blue yenye ujumbe wa kuzuia covid-19 au korona.

Daktari akiwa amevaa taa ya kichwa na koti jeupe la hospitali, akimchunguza mgonjwa. Daktari anaonekana akizungumza na mgonjwa huku akishikilia kifaa mkononi mwake labda akifanya uchunguzi wa sikio.

Boti kadhaa zikiwa zimebeba watu wengi kwenye mto au ziwa lililofurika, na nyumba za muda zimeonekana nyuma. Inaashiria jamii inayoshi karibu na maji au inayoathiriwa na mafuriko.

Wanawake wawili wakitabasamu inaonekana wako katika kilniki ya meno. Mwanamke mmoja ambaye huenda ni daktari wa meno au msaidizi, amevaa sare nyeupe, kofia ya buluu na glavu ya buluu. Amesimama nyuma ya mwanamke mwingine aliyeketi kwenye kiti cha meno. Mwanamke aliyeketi ambaye aonekana kuwa mteja anatabasamu na kuinua kidole cha gumba juu. Akionyesha ishara ya kurithika, anapovaa neno linasomeka, Lake Dental Clinic.

Mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na nguo za hospitali, akimhudumia mgonjwa aliyetumia mashine ya kupumulia na kinyago cha oksijeni. Mgonjwa amelala kitandani hospitalini na inaonekana ni chumba cha wagonjwa mahututi.

Vidonge vya dawa vya rangi ya kijani. Jina la dawa linaonekana wazi kama Ibuprofen, kwenye kifurushi. Inaonekana ni pakiti ya dawa za kutuliza maumivu.

Watoto watatu wenye nyuso za tabasamu wakiwa wamefungua vidole vyao vilivyo na udongo au kitu kingine kama unga. Wanaonekana kuwa na furaha na wanacheza nje.

Wanaume wawili, wakiwa wamevaa barakoa wanaonekana wakihamisha mitungi mikubwa ya oksijeni kutoka, au kuingiza, kwenye lori ndogo. Shughuli hii inaonekana kifanyika, kwenye mlango wa jengo, labda ghala au hospitalini. Hii inaashiria usafirishaji, wa ugavi wa mitungi ya oksijeni ambayo ni muhimu sana hasaa kwa matibabu, au matumizi ya viwandani.

Daktari wa meno akizungumza na mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha meno huku wote wawili wakitabasamu. Inaonekana kama mashauriano ya kirafiki katika kliniki hiyo ya meno.

Sanduku la dawa limeandikwa M-M-R II na chupa mbili ndogo za chanjo karibu nalo. Dawa hii ni chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella kama ilivyoonyeshwa kwenye lebo. Chanjo hii muhimu husaidia kuzuia magonjwa matatu tofauti na inatengenezwa na kampuni ya MSD.

Sanduku la njano ya Yellow Fever Vaccine Live Freeze-Dried na amphos tano za chanjo hiyo. Kwenye sanduku kuna amphos, kuna maelezo kuhusu chanjo hiyo na maagizo ya matumizi, ikionyesha ni bidhaa ya kitiba kutoka shirikisho la Urusi.

Chupa ya virutubisho vya lishe iitwayo Well-Vita-Iron Shellite , yenye vidonge sitini, inadai kupunguza uchovu na kusaidia undaji wa seli nyekundu za damu, na pia haina sukari vimeongezwa.

Wanawake kadhaa wakisimama au wakitembea kwenye maji ya mafuriko karibu na nyumba ya kitamaduni iliyoezekwa kwa nyasi. Inaonekana ni jamii inayoathiriwa na mafuriko ya maji.

Mwanamke aliyejifunika na nguo nyeusi, akiwa amesimama peke yake katikati ya eneo kame, lenye miti mikavu na mabaki ya wanyama waliokufa kutokana na ukame. Inaonyesha hali mbaya ya ukame na athari yake kwa maisha.

Kundi kubwa la nzige wakiruka angani na kuzingira watu wawili walio nje. Wanaume hao wanaonekana kujaribu kujikinga au kuwafukuza nzige hao. Hali inaashiria tatizo la uvamizi wa nzige ambalo liliathiri sehemu ya Kenya.

Chupa ndogo ya chanjo ya matumizi ya kiafya. Kwenye chupa hiyo, kuna lebo iliyoandikwa waziwazi, measles, mumps, rubella virus vaccine . Karibu na chupa hiyo, kuna sindano na kitu kinachoonekana kama roll ya bendeji au pamba. Picha inaashiria ya kwamba mazingara ya matibabu au utoaji wa chanjo.

Ajali mbaya iliyohusisha basi lililobondwa kabisa na labda lori la mafuta lililoandikwa danger petroleum nyuma. Umati mkubwa wa watu umekusanyika eneo la tukio wakionyesha ukubwa wa janga hilo.

Chupa ndogo ya rangi ya kahawia yenye lebo nyeusi na nyekundu, ikionyesha Olympia pharmaceutical vitamin D3 50,000 IU/ml . Maelezo ya ziada yanayoeleza kuwa ni kwa ajili ya matumizi ya kitaalamu pekee na haipaswi kuuzwa tena.

Huduma mbali mbali za jamii na serikali nchni Kenya zikiwemo kliniki ya meno bila malipo na vituo vya huduma, zinaangazia juhudi za kufikishia wananchi na kuboresha upatanaji wa huduma muhimu.

Wauguzi wawili wakiwa wamevalia sare nyeupe na buluu, wakihudumia watoto wachanga waliolala kwenye vitanda maalum vya hospitalini au vizimba. Wanaonekana kuwa katika chumba cha wodi ya watoto wachanga, ambapo wanafanya kazi kwa uangalifu sana.

Kundi la watu, wanaume na wanawake wameshiriki katika shughuli ya usafi wa mazingira, wakiondoa takataka nyingi zilizorundikana chini ya mti. Wanaonekana wakiwa katika eneo lenye uzio, labda katika kijiji au kitongoji.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia fulana za kijani na wengine fulana za buluu wakishikilia vifaa vya kieletroniki kama vile simu mahiri au kompiuta ndogo za mkononi. Wanaonekana kuwa katika hafla za shughuli za kijamii labda wakiandaa kwa ajili ya sensa au ukusanyaji wa data.

Timu ya wafanyikazi wa afya wakiwa wamevalia suti nyeupe za kinga na vifaa maalum vya kunyunyizia. Wanafanya kazi karibu na lori dogo la kubeba mizigo, labda wakinyunyuzia dawa au kusafirisha mabaki kwa usalama.

Wanaume wawili wakitembea kwenye eneo kama lililojaa mawe na miti michache wakiwa wametazama mbele. Mbele yao kuna mzoga wa mnyama aliyekufa. Unaonyesha athari za ukame mkali wa mnyama na binadamu.

Mwanamke mzee labda wa Mmaasai kutokana na mavazi yake akipokea sindano kutoka kwa mfanyikazi wa afya. Mwanamke huyu amejifunika uso wake kwa mkono akionyesha labda maumivu au wasiwasi wakati wa kupokea chanjo. Tukio hili linaashiria juhudu ya afya ya uma pengine chanjo zinazofanyika katika jamii.

Mwanamke aliyevaa barakoa na sare za afya anaonekana akishika sindano akiwa ndani ya hema. Anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya anayejiandaa kutoa huduma. Nyuma yake kuna watu wengine na hema nyingine kuashiria tukio la chanjo au huduma ya kiafya kwa umma.

Mwanaume amelala kitandani katika chumba chenye kuta za rangi ya buluu na njano, huku akiwa na vifaa vya kimatibabu kama vile kipima shinikizo la damu ukutani. Anaonekana akipumzika au anapokea matibabu, kuashiria kuwa yuko katika kituo cha afya.

Muuguzi au mhudumu wa afya akimpa sindano mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke. Wote wawili wanaonekana kuwa makini na mtoto wakiwa ndani ya chumba chenye madirisha makubwa na bodi ya matangazo ukutani.

Tangazo la biashara la Masai herbal clinic linalotangaza tiba za asili. Linaonesha picha za viungo asilia kama tikitimaji na mimea, pamoja na ujumbe hutoa tiba asilia kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania. Tangazo hilo lina kitupe cha buy now na namba ya simu kwa mawasiliano.

Chungu cha udongo chenye rangi ya kahawia na nyeusi kikitoka moshi kuashiria labda sherehe ya kitamaduni au matumizi ya ubani. Nyuma yake kuna vitu vingine vya kitamaduni kama vile mabuyu na shanga vinavyoashiria mazingira ya jadi.

Daktari wa kiume akimchunguza mgonjwa wake wa kike, daktari ameshika mkono wa mgonjwa akimwangalia kwa makini hali inaonyesha hali ya utoaji wa huduma katika chumba cha hospitali.

Duka lililojaa bidhaa mbalimbali za asili au za mitishamba kwenye rafu zikiwemo mafuta na vinywaji. Kuna michoro ya sanamu imeegemea mbele ya meza ya mbao.

Wanawake watatu wazee wamevalia vitambaa vya rangi ya chui na kofia au vilemba, wameketi chini nje ya jengo la matofali. Mwanamke aliye katikati anaonekana akishika rundo la mimea au matawi labda akionyesha shughuli za jadi au za kilimo.

Mkono uliovalia glovu nyeupe ukishikilia sindano na chupa ndogo yenye neno vaccine chanjo, lililoandikwa juu yake. Mandhari ya nyuma ni ya blue , ikionyesha umuhimu wa chanjo.

Jengo likiteketea kwa moto mkubwa huku miale ya moto ikitokea kwenye paa na madirisha. Moshi nzito unaonekana ukivuka angani. Inaonekana kuwa ni jengo la makazi au biashara ambalo linaharibika vibaya kutokana na moto huo.

Watu kadhaa wakiwemo baadhi yao wakiwa wamevalia sare na kofia za usalama. Wanatafuta au kuondoa vifusi kwenye eneo lililobomoka. Inaonekana ni juhudi za uokoaji au uondoaji baada ya uharibifu mkubwa wa jengo.

Mwanamke aliyeweka kilemba kichwani na kuvalia koti jeupe cha daktari, anaonekana akimhudumia mtoto mchanga aliyelia huku mama au mlezi wa mtoto huyo akimshika. Mandhari inaashiria kuwa ni kituo cha afya au hospitalini ambapo huduma za matibabu zinatolewa kwa watoto.

Mfanyikazi wa jamii akiwa amebeba ndoo nyekundu na akitumia kifagio kusafisha eneo la nje la jengo yenye michoro ya ujumbe wa afya na usafi ukutani. Inaashiria juhudi za usafi wa mazingira na elimu za afya.

Lori la kubebea mizigo likiwa limeanguka ubavuni barabarani huku barabara hiyo ikiwa imejaa maji ya mafuriko yanayotiririka kwa kasi. Watu kadhaa wamesimama kando ya maji hayo wakitazama ikionyesha athari kubwa ya mvua au mafuriko katika eneo hilo.

Mfuko wa dawa za Azomax 500 Azithromycin ambazo ni vidonge sita vilivyopakwa filamu na kuanishwa kama antibiotiki ya wigo mpana. Sanduku lina maandishi kwa kiingereza na kiarabu na pakiti ya malengelenge yenye vidonge vitatu inaonekana mbele.